Chupa ya dawa inayoonekana kuwa ya mitishamba au asili. Chupa hiyo ni nyeupe na ina nembo yenye rangi nyeupe, kijani na kahawia. Jina la dawa ni Ghudatun kwa herufi kubwa nyeusi. Chini ya jina kuna maelezo kwa kiswahili dawa ya tezi dume kupanuka.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko au maporomoko ya ardhi, ambapo daraja limeharibiwa vibaya au limefagiliwa mbali, maji yenye matope mengi ya rangi ya kahawia yanatiririka kwa kasi chini. Kuna shimo kubwa lililoundwa na mmonyoka wa ardhi likiwa limejaa matope na mimea iliyong'olewa. Ukingo wa shimo hilo kuna umati mkubwa wa watu wakitazama uharibifu huo.

Daktari wa meno, ambaye anaonekana kuwa mwanamke akimhudumia mgonjwa. Daktari huyo amevaa nguo za kitabibu ikiwemo kofia ya samawati, barakoa, miwani na koti jeupe la maabara lenye nembo inayosomeka view dental . Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na daktari anatumia vifaa vyake kutibu meno. Mgonjwa ameivaa miwani maalum ya rangi ya chungwa.

Mwanamke amelala chini kwenye mkeka akiwa anaonekana anaumwa au amepumzika. Amevalia shati la mikono mirefu ya rangi ya pinki na nguo nyingine yenye muundo ya rangi mbalimbali . Kuna mtu mwengine ambaye anaonekana kama mwanaume amepiga magoti karibu naye na anaonekana akishika au kuchunguza tumbo la mwanamke huyo.

Kundi la watu wanne katika mazingira ya nje pengine kijijini. Watu wote wanne wamevaa barakoa, wawili kati yao, mwanamume na mwanamke wanaonekana wakiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono kilichowekwa wazi. Kituo hicho kina beseni la samawati na msimamo. Nyuma yao kuna miti na mimea, na upande wa kulia kuna ishara inayoandikwa agent .

Kituo cha afya cha umma au kliniki , mwanamke ameketi kwenye kiti amevaa kofia ya samawati na koti ya samawati. Anaonekana akimpatia mtoto mchanga chanjo. Ameshikilia mdomo wa mtoto na chupa ndogo, mtoto amebebwa na msichana mdogo. Nyuma mwanamke aliyeketi, kuna mwengine amevaa fulana ya njano yenye picha ya nembo au mchoro akisimama karibu na meza.

Wataalam wawili wa meno wakiwa kazini katika kiliniki ya meno. Daktari wa meno wa kike upande wa kushoto amevaa koti jeupe la daktari na barakoa la blue , huku akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa. Mtaalam mwingine wa kiume ambaye anaonekana kutoka nyuma avemaa fulana ya kijani kibichi na barakoa ya blue akisaidia daktari wa meno.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda maalum, akijianda kuingia kwenye mashini kubwa nyeupe ya MRI yenye chapa ya siemens iliyoandikwa juu yake. Mtaalamu wa afya amevaa nguo za blue anamsaidia mgonjwa kujiandaa kwa ajili ya uchunguzi. Inaoekana kama wako katika chumba cha uchunguzi wa kimatibabu.

Mwanamume na mwanamke wakiwa katika mazingira ya ukaguzi wa afya, mwanamume ambaye amevaa shati jeupe na miwani anaonekana akimchunguza sikio, anashikilia kifaa kidogo labda otoscope na anaonekana makini katika kazi yake. Mwanamke mwenye nywele nyeusi fupi na amevaa koti la ngozi nyeusi anaangalia mbele na uso wake unaonyesha utulivu.

Watu wawili waliovalia suti za kinga za manjano zinazotumika kushughulikia kemikali au vifaa hatari wakiwa na barakoa za gesi. Mmoja wao anashika chupa ya samawati na kuimwaga ndani ya pipa kubwa nyeusi. Yule mwengine anaonekana akisaidia au kufuatilia mchakato huo. Wote wawili wamevaa glavu nyekundu.

Mfanyakazi wa usafi akiwa amevaa sare ya blue ilioyokolea, viatu virefu vya buti nyeusi na glavu za mikono. Mgongoni mwa sare yake kuna mikanda ya kijani kibichi. Anasimama mbele ya rundo kubwa la takataka na anaonekana akitumia kifaa fulani kushughulikia takataka hizo. Nyuma yake kuna majengo na miti kuashiria mazingira ya makazi au mji.

Mfanyakazi wa afya akiwa amevaa kofia ya samawati na barakoa nyeupe, amelivalia koti jeupe la maabara juu ya shati ya samawati, anashika chupa ya dawa yenye lebo ya njano iliyoko kwenye sanduku la rangi nyekundu na njano. Juu ya meza iliyo mbele yake kuna chupa nyingi za dawa zenye kioevu cheusi ndani yake pamoja na masanduku yaliyo na maandishi Mark Company .

Chupa ndogo ya chanjo inaonekana kama Vial. Chupa hiyo ina lebo yenye maadishi mengi lakini baadhi yanayoonekana wazi ni Single dose . Kuna Sindano chini kidogo kushoto mwa chupa na ncha yake inaelekea kulia. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa na rangi nyepesi.

Mtu akitembea kwenye maji yaliotuama labda mafuriko au eneo lenye maji mengi. Mtu huyo amevaa fulana ya njano isiyo na mikono, shati jeupe la mikono mifupi, chini yake na suruali nyeusi. Pia amebeba begi la samawati hafifu mgongoni maji yamefika hadi karibu ,na magoti yake na mimea fulani inaonekana ikielea juu ya maji.

Daktari wa kiume aliyevaa miwani shingoni ameshikilia sindano. Anaonekana kumpatia mtoto wa kike chanjo. Mtoto huyu ana nywele zilizosokotwa na amevaa nguo zenye michoro ya rangi ya samawati na nyekundu. Ameshikilia mkono wa kushoto. Daktari anaonekana kumshika mtoto huyu na sindano inaonekana kuwa ikitumbukizwa begani kwa mtoto.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa sare zinazo fanana za rangi ya samawati nyepesi au vesti za rangi ya samawati juu ya nguo zao. Vesti hizo zina nembo au picha ndogo kwenye upande wa kushoto wa kifua. Watu wanaonenakana kuwa katika tukio la kijamii au sherehe na baadhi yao wameshikilia bendera ndogo au vipeperushi. Wengine wanaonenakana wakiongea na ku tabasamu.

Muuguzi ameketi kwenye cochi yu aandika akiangalia simu, mtoto wa kiume yuko kando yake, kuna kijisanduku chekundu kilichomo na bidhaa ndani, pia kuna begi yenye rangi nyeusi yake muuguzi.

Mwanamke aliyevaa barakoa na koti jeusi la ngozi akiwa ameketi kwenye kiti na kumshikilia mtoto mchanga aliyevaa nguo ya kumlindia mtoto asichafue nguo, anayelala kifudifudi juu ya mapaja yake. Nesi aliyevaa nguo za samawati na barakoa anainama na anaonekana akipima au akimhudumia mtoto.